Wanaume wawili wakiwa wamekaa pamoja mezani usiku mmoja wao akiwa ni mwenye asilia ya kizungu na akiwa amevalia shati jeupe lenye kofia au hood . Anaonekana akiongea au kuelezea kitu kwenye kompyuta yake huku mkono wake mmoja ukiwa umefunga ngumi.

Mwanafunzi ameketi mbele ya skrini au monitor huku amekalia kiti na kuekelea mikono kwenye meza iliyotengenezwa kwa mbao na haijapakwa rangi. Ameshikilia kalamu mkononi na kando yake kuna keyboard na mouse .

Mwanamke, amekaa kwenye kiti mbele ya meza nyeupe akitumia kompyuta ndogo au laptop huku amevaa miwani na nguo nyepesi yenye rangi nyeupe. Chumbani, kuna mitindo wa kisasa wenye kuta za rangi ya kijivu na sakafu ya mbao. Rafu na maktaba nyeupe upande wa kushoto.

Mwanamke ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo au laptop huku amevalia koti ya rangi ya zambarau juu ya nguo ya rangi ya manjano. Nyuma yake kuna skrini kubwa inayoonyesha walisicho au programu fulani ikiwa na picha na maandishi.

Mtoto mvulana akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo au laptop .Amevaa hoodie nyekundu yenye maandishi nyuma na headphones masikioni mwake huku anafanya kazi au anatumia kompyuta hio. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha au ukurasa wa mtandao.

Mwanaume akifanya kazi kwenye kompyuta na kuandika kwenye kitabu au karatasi huku amevalia shati ya bluu nyepesi na t-shirt nyeupe. Kompyuta au laptop imefunguliwa na kuwekwa kwenye upande wa kulia kwenye meza iliyo mbele yake.

Mtoto mdogo, akiwa ameketi mbele ya kompyuta na anashiriki katika darasa la mtandaoni au mkutano wa video, huku amevaa headphones za bluu na anaandika au kuchora kwenye daftari lake. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwalimu anayefundisha na wanafunzi wengine kadhaa.

Watu wanne huku watatu wameketi wakishughulika kwenye laptop . Laptop hii imewekelewa kwenye meza iliyo na rangi nyeupe iliyo na skrini kadhaa za aina ya rangi nyekundu. Nyumba hiyo ina dirsha iliyotengenezwa kwa chuma na imepakwa rangi nyeusi.

Msichana mdogo ambaye amevalia headphones za rangi nyepesi na shati la manjano lililo na michoro ya bluu, ameketi mbele ya kompyuta ndogo au laptop . Anafanya mkutano wa video au darasa la mtandaoni, akionyesha mikono yake labda akizungumza au kuelezea jambo fulani.

Kundi la watoto wakiwa wamekaa mezani wakisoma. Kuna maandishi kama vile 2020 global education meeting, na extra ordinary session on educational post covid 19, pamoja na tarehe, elfu mbili na ishirini na mbili oktoba 2020 ,na neno final report.

Wanawake wengi waliokusanyika ndani ya chumba labda darasa au kumbi la mafunzo. Wengi wamevalia hijabu na nguo ndefu zikionyesha utamaduni fulani labda wa kiislamu. Baadhi yao wameshika vitabu, simu mahiri au vifaa vingine vya kielektroniki.

Mwanamke ambaye amevalia hijab huku ameketi kwenye sofa anatumia kompyuta yake ndogo aina ya laptop huku anajishughulisha na kazi au shughuli fulani kwenye kompyuta yake. Mbele yake kuna meza ndogo yenye kikombe na vitu vinginevyo. Sofa ina mito ya mipambo na pillow kadhaa.

Mwalimu amekaa na watoto watatu. Mwalimu huyu anawafundisha au kuonyesha watoto hawa kwa kutumia kifaa fulani labda kompyuta ndogo au kitabu. Watoto wanatazama kwa makini na wanajifunza au kushiriki kikamilifu.

Mwanaume ameketi mbele ya kompyuta au mpakato akionekana kuzingatia kwa makini kile kinachoelekezwa au kinachoendelea kwenye skrini. Mkono wake umeegemezwa kwenye kidevu. Juu ya meza, karibu na kompyuta, kuna kikombe cha kahawa au chai na kisahani chake.

Bango au tangazo la Adams Software kuhusu majukwaa ya kujifunza mtandaoni kukiwa na mwanamke mmoja ambaye anatumia kompyuta akiwa ameshika kalamu nyekundu huku akiandika kwenye karatasi.

Wanaume watatu wakiwa wamekaa kwenye dawati na kutumia kompyuta ndogo huku mmoja amevalia shati nyeupe akimwangalia aliye katikati ambaye amevaa shati la mistari ya bluu na nyeupe anayeangalia kompyuta kwa mikono huku akielezea jambo fulani.

Mtu mmoja amekaa kwenye meza akitumia kompyuta yake ndogo aina ya laptop . Anajishughulisha na kazi au shughuli fulani kwenye kompyuta yake ndogo. Kwenye meza kuna mimea miwili midogo, moja ikiwa kwenye gilasi.

Mwanamke mwenye nywele nyeusi zilizosokotwa akiwa amevaa sweta ya rangi nyekundu ameketi mbele ya kompyuta akijishughulisha na kazi. Mkono wake mmoja umeegemea kidevu chake.

Mwanaume, aliyekuwa amekalia kiti nyeusi, huku akitazama kompyuta ambayo haijawashwa. Kwenye meza, kuna kikombe na simu, huku kando yake kuna dirisha ambayo pazia zake zimefunuliwa ili kuwezesha mwangaza kuingia ndani kwenye chumba.

Mwanaume ameketi kwenye meza ya ofisi akiwa amevaa vifaa vya sauti akiwa anashiriki kwenye mkutano wa video. Kuna skrini mbili za kompyuta kwenye meza. Skrini moja inaonyesha graph au chart za data hiyo ingine ikionyesha sura ya anayezungumza naye.

Chumba cha kulala, chenye vitanda viwili vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, huku kila kitanda kimefunikwa kwa shuka nyeupe safi, na vina neti nyeupe zinazoning'inia, huku upande wa nyuma kuna darisha, iliyowekwa pazia nyeupe.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa chuma na baadhi vina magodoro yenye shuka zenye rangi tofauti kama vile nyekundu na nyeupe. Nguo na vitu vingine vimening'iniwa au kuwekwa kwenye vitanda.

Ukimbo mkubwa wa miadhara au mkutano au darasa lenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu zikipanda juu, huku waudhuruaji wameketi kwenye viti wakionekanakuskiza kwa makini na kufwatilia kinachosemwa huku wakiandika kwa vitabu.

Chumba cha kulalia au bweni iliyo na vitanda vitatu vya ghorofa, huku mbili zimetengenezwa kwa mbao na vyuma, na vina ngazi. Vitanda hivi vimetandikwa kwa ustadi na mashuka meupe.

Maktaba au library iliyo na vitabu vingi vilivyopangwa kwa usawa na ustadi kwenye rafu .Huku kuna watu wamesimama katikati mmoja akiwa amevalia suti yenye rangi nyeusi na mwanamke ambaye amevalia fulana ya pinki.

Wanakandanda wakiwa kwenye uwanja wa wazi wa mpira huku wakiwa wamevalia nguo zao rasmi za mpira iliyo na rangi nyekundu na timu nyingine ikiwa na rangi nyeupe. Refarii amevalia shati yenye rangi ya machungwa.

Darasa la kompyuta au maabara ya kompyuta ikiwa na watu kadhaa wamekaa kwenye viti mbele ya kompyuta wakiangalia skrini na kutumia kibodi. Wengi wao wakiwa ni wanafunzi. Skrini za kompyuta zina mwanga wa bluu au zambarau.

Darasa lenye meza na viti vya plastiki huku meza ni ya rangi ya kijani kibichi. Mbele ya darasa kuna ubao inaotumika kuandikia, huku kando yake kuna miumbo flani zinazotumika na wanafunzi kusoma duara dufu.

Darasa lenye madawati na viti vilivyopangwa kwa safu huku baadhi ya madawati yanaonekana kuwa na vitabu au karatasi juu yake, madirisha mawili juu upande wa kushoto yakiruhusu mwangaza kuingia.

Kundi la vijana wanaofanya mazoezi ya michezo wakiwa uwanjani. Vijana hawa wanaume wote wamevaa mavazi ya michezo kama vile fulana na suruali. Wengine wameshika mipira ya rangi tofauti mmoja ana mpira wa kijani na mwingine wa buluu na wote wameinua mikono juu. Mazoezi haya yanafanyika nje kwenye uwanja wa nyasi karibu na jengo la kisasa lenye kuta za rangi za kahawia.

Darasa yenye madawati na viti vingi vya vikiwa limepangwa kwa safu likionyesha mpangilio wa kawaida wa darasa. Kuna madirisha makubwa yenye nodo au grill upande wa kulia yakiruhusu mwangaza kuingia. Ukuta wa nyuma una matangazo au picha chache zilizobandikwa.

Kitanda cha ghorofa kilichtengenezwa kwa kutumia chuma iliyo pakwa rangi nyeusi huku Kila kitanda kina godoro lililotandikwa shuka lenye rangi nyeupe. Kuna dirisha lililotengenezwa kwa mbao ambalo linaruhusu mwangaza kuingia ndani ya chumba.

Chumba cha kulala kilichopambwa kwa mtindo wa kisasa na wa kuendeza, huku kuta zake kuna rangi nyeupe. Chumbani kuna kitanda kikubwa kilichofunikwa na blanketi nyeupe na moto wa rangi nyekundu uliomwangalifu sana pamoja na mikunjo miwili ra rangi nyekundu pia kwenye kitanda.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au tamasha, iliyo na viti vingi vilivyopangwa kwa safu maalum. Mbele ya viti, kuna jukwaa nyeusi lenye meza, labda na viti vichache, huku meza hii ikiwa imefunikwa na kitambaa chenye rangi ya bluu.

Waogeleaji kadhaa ndani ya maji wengine wakiwa wamejitupa tu na maji yakiruka kuashiria mwanzo wa mbio au kasi kubwa. Bwawa lina mistari ya kugawanya njia za kuogelea na yenye waji iliyorangi ya bluu. Upande wa nyuma kuna kundi la watu wanatazama mashindano hayo.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili, vitanda hivi vimetandikwa na godoro na shuka zenye michirizi ya rangi ya pinki na nyekundu. Kabati kubwa la mbaoo liko katikati au pembeni mwa chumba na rafu au raki ya viatu.

Chumba cha kompyuta, kilichojaa kompyuta nyingi zilizopangwa kwa madawati. Safu kadhaa za kompyuta, kila moja ikiwa na skrini ya bluu iliyong'aa. Kila kituo cha kazi kina kibodi na kipanya, viti vyeusi mbele ya kompyuta.

Ukumbi mkubwa wa darasa uliojaa viti na meza zilizopangwa kwa mpangilio wa mistari au rafu. Kila kiti kina meza yake na nafasi katikati yao. Ukumbi una dari ndefu yenye taa nyingi za maraba zilizopangwa vizuri na spika kwenye ukuta kwa ajili ya sauti

Chumba cha mikutano au conference room ambayo ina meza iliyotengenezwa kwa mbao na viti vya rangi nyeusi vilivyopangwa kwa safu, kando kuna bao lililo na rangi nyeupe, linalotumika kuandikia au whiteboard .Mbele kuna TV au skrini inayowaka.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa chuma . Kitanda cha juu na chini kina magodoro na shuka. Upande wa kushoto, kuna dirisha lenye nondo au kikinga.

Darasa lenye meza na viti zilizopangwa kwa safu. Madawati na viti vimetengenezwa kwa chuma na mbao. Darasa lina madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza wa kutosha. Upande wa darasa wa mbele , kuna ubao wa kufundisha uliopakwa rangi nyeusi.

Maktaba au chumba cha kusomea. Upande wa kulia kuna rafu kubwa zilizojaa vitabu zilizopangwa vizuri kwa utaratibu. Upande wa kushoto kuna kiti na meza kadhaa za kusomea. Kuna dirisha lenye fremu ya chuma upande wa kushoto wa juu

Chumba kubwa chenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa utaratibu, kuwasilia sehemu ya mapumziko, mkahawa au chumba cha makutano. Kwenye kona, kuna chumba cha moto kilichopakwa rangi nyeupe.

Chumba kidogo labda cha kulalia chenye kitanda cha orofa. Kitanda cha chini kimetandikwa vizuri huku upande wa kushoto kuna dirisha kubwa linaloruhusu mwangaza kuingia ndani ya chumba.

Chumba chenye vitanda viwili. Kila moja kikiwa na chandarua cheupe. Vitanda vina matandiko meupe na fremu za mbao zenye rangi ya kahawia. Nyuma ya vitanda kuna dirisha lenye mapazia ya bluu.

Mwalimu, ambaye amevaa shati jeupe na suruali ya buluu amesimama mbele ya darasa huku akiwaangalia wanafunzi akitoa maelezo au kufundisha. Wanafunzi wamekaa kwenye meza zao wakimsikiliza mwalimu wao kwa makini na baadhi yao wakiandika dondoo.

Chumba cha kompyuta kilicho na idadi kubwa ya kompyuta za mezani. Kila meza ina keyboard , panya na monitor ambazo nyingi zina mwanga wa buluu. Kompyuta zimepangwa kwa mistari zikiwa na viti kwenye kila kituo cha kazi.

Chumba cha kulala, kilicho na kitanda kilichotengenezwa na mbao, cha ghorofa, chenye magodoro mawili na shuka za rangi. Pembeni mwa kitanda hicho, kuna meza ndogo, na viti viwili vya rangi ya, chungwa. Pembezoni, mna dirisha lililo na pazia nyeusi.

Darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa kwa safu. Kila meza ina kiti chake. Zimepangwa kwa utaratibu zikielekea ubao mweupe ulio mbele ya darasa. Sakafu ni ya zulia la kijani kibichi.

Darasa la watoto wadogo wa chekechea. Kuna madawati na viti vidogo vya rangi ya bluu na kijani yaliyopangwa vizuri. Kwenye kuta kuna mabango na michoro mbalimbali ya elimu kama vile herufi, namba na cheti za rangi.

Vitanda viwili venye fremu ya mbao ya gorofa, huku viti viwili vina magodoro na mashuka. Godoro la chini liko na shuka ya maua na moto wa pinki.

Darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa kwa safu. Kila safu lina meza na kiti moja iliyotengenezwa kwa kutumia chuma na mbao, chuma zilizopakwa rangi nyeusi huku mbele ya darasa kuna ubao ulio wa rangi nyeusi.

Kundi la watoto wakiwa shuleni. Wameketi wakizunguka meza moja kubwa. Wengi wao wanatazama chini kwenye kompyuta ndogo au tablet . Nyuma yao kuna rafu kubwa zilizojaa vitabu vya kusoma.

Chumbani humu mna vitanda viwili vya ghorofa vimetandikwa kwenye shuka nyeupe. Pembeni mna dirisha kubwa iliyotengenezwa na vioo ambayo haijawekwa pazia ili kuwezesha mwangaza kuingia chumbani.

Chumba cha mkutano au darasa kilichojaa watu wakiwa wamekaa kwenye viti vilivyopangwa kuzunguka meza. Kuna uwasilishaji unaoendelea au mafunzo kwani kuna projekta inayoonyesha kitu kwenye skrini mbele ya chumba.

Maktaba au chumba Cha kusomea chenye shughuli nyingi na watu wengi. Wengi wao wakiwa wanaonekana kuwa wanafunzi au wasomi wamekaa kwenye meza wakisoma, wakijifunza au wakitumia kompyuta. Nyuma yao kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda hivi vimetengezwa kwa mbao na vina godora na shuka nyeupe, huku sakafu inaonekana kuwa imetengenezwa na mbao. Chumba chenyewe kimepakwa rangi nyeupe kila pahali.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa mbao na viko na magodoro meupe na mashuka safi. Taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha ndani ya chumba.

Kwenye bweni hili kuna vitanda vitano vya ghorofa ambavyo havijatandikwa shuka. Pembeni mna dirisha la vioo lililotengenezwa na mbao ambao pazia zake zimefunguliwa ili kuwezesha mwangaza kuingia ndani.

Darasa lililojaa wanafunzi ambao baadhi yao wamevalia sare za shule zenye rangi ya bluu na shati jeupe, huku wameshikilia vitabu mikononi zikiwa na maandishi kama vile Twiga na Rafiki zake na Juma. Huku nyuma ya darasa kuna mwalimu ambaye amevalia shati lenye rangi ya kijani kibichi.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa ni wanafunzi ambao wamevalia sare rasmi za shule iliyo na rangi ya blue iliyokolea. Kuna mwanamume mmoja ambaye amesimama katikati yao, huku amevalia shati yenye rangi nyeupe, nyuma yake, kukiwa na ubao, uliyo na rangi nyeusi.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwenye darasa lililo na viti vilivyotengenezwa kwa mbao na zimepangwa kwa rafu sawa. Huku mbele yao kuna mwalimu, ambaye amevalia nguo yenye rangi nyeusi na ubao ulioandikwa maneno kadhaa.

Wanafunzi ambao wamevalia sare rasmi ya shule, iliyo na rangi ya bluu na shati nyeupe, wamepanga foleni wakiwekewa chakula iliyo katika ndoo lenye rangi ya chungwa, huku mwanamke ambaye amevalia fulana nyeusi iliyo na madoadoa ameketi juu ya ndoo nyingine yenye rangi nyekundu.

Wanafunzi wameketi mbele ya madhabau huku wameshikilia karatasi mkononi na wamevalia sare rasmi za shule, iliyo na rangi nyeupe na sketi iliyo na madoadoa meusi. Huku nyuma yao, kuna spika yenye rangi nyeusi na mwanaume ambaye amevalia shati ya buluu na trouser yenye rangi nyeusi.

Watoto ambao wamevalia sare za shule baadhi yao wakiwa wamevaa kofia na wengine wamevalia aproni za rangi nyekundu wana pika huku wamewekelea mitungi wa gesi wenye meza iliyo tengenezwa kwa mbao. Nyuma yao kuna jumba lililo tengenezwa kwa mawe na lina dirisha iliyo pakwa rangi ya kijani kibichi.

Wanafunzi ambao wamevalia sare za shule. Baadhi yao wakiwa wamevalia shati zenye rangi nyeupe. Wamesimama mbele ya meza iliyo na rangi nyeupe na imewekwa bidhaa za kupikia juu yake. Nyuma yao kuna uwanja wa wazi uliopandwa nyasi yenye rangi ya kijani kibichi.

Kundi la watoto wakiwa wamevalia sare za shule huku mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu na amevalia shati nyeupe na apron yenye rangi ya buluu. Nyuma yao, kuna uwanja wa wazi wenye nyasi na nyumba iliyo na rangi ya buluu kwa umbali.

Wanafunzi ambao wamevaa sare rasmi za shule na tai, shati nyeupe na trouser nyeusi, wamesimama mbele ya meza zilizo na rangi nyeupe na brown na standi iliyotengenezwa na chuma na imepakwa rangi nyeusi .Huku nyuma yao kuna jumba la kisasa ambalo lina mlango umetengenezwa na mbao na moja iko wazi kuelekeza ndani ya jumba.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa ni wanafunzi ambao wamevalia sare rasmi za shule. Kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama mbele huku akitoa gumzo au hotuba fulani. Wanafunzi na watu hawa wameshikilia makaratasi kwenye mikono yao.

Kundi kubwa la wanafunzi, wakiwa wamevalia sare au fulana zinazofanana, wakisimama mbele ya basi la shule lenye rangi ya kinjano. Juu ya basi kuna maandishi yaliyoandikwa Thika Road Christian School.

Kundi la watoto wakiwa wamevalia sare rasmi za shule iliyo na rangi nyeupe, huku baadhi yao wamevaa kofia zilizo na rangi tofauti tofauti na kabuti nyeupe. Kuna kiti iliyo na rangi ya kijani au green imewekelewa sahani iliyo na chakula juu yake.

Kundi la wasichana na wavulana waliovaa sare za shule wamesimama ndani ya jumba ambacho kinaweza kuwa ukumbi wa mkutano au darasa kubwa huku lina ukuta zilizo pakwa rangi nyeupe. Wanafunzi hawa wamevaa nguo zenye rangi nyeupe na sweta zenye mikono mfupi.

Kundi la watu wakiwa kwenye uwanja wa wazi wa nyasi. Watu kadhaa wamevalia fulana nyekundu na suruali nyeusi wakishiriki katika shughuli ya michezo au mazoezi ya kikundi. Baadhi yao wamejitenga huku wengine wakipiga picha.

Mwanamke mmoja na watoto wawili ndani ya chumba, huku mwanamke anatabasamu usoni na amevaa shati jeupe na koti jeupe. Amekaa karibu na mvulana mdogo ambaye amekalia kwenye kiti cha magurudumu. Ameshikilia gitaa dogo linalofanana na ukulele.

Wasichana wawili wakiwa wamekaa kwenye madawati darasani, huku mmoja amevaa miwani na amevalia fulana yenye rangi ya pinki , huku akishughulika na mashine ya kuandika au braille . Mwenzake ambaye amevalia shati la bluu na kitambaa cha shingoni.

Mwanamke au mwalimu akiwa ameketi karibu na msichana mdogo. Mwanamke huyu amevaa miwani na shati jeupe, na mikono yake ikimwelekeza mtoto huyu kushikilia karatasi iliyo mbele yake.

Wanawake wawili, wote wakiwa wamekaa kwenye meza. Mmoja mwenye nywele fupi nyeusi na amevalia koti jeupe anaongea na mwingine ambaye amevaa fulana nyekundu, huku wote wameshikilia vitabu vilivyo na rangi nyeupe mikononi na kalamu.

Wanaume wawili wamesimama ndani ya chumba cha kazi au karakana. Wote wawili wamevalia shati zenye rangi ya buluu zilizo na kola. Mwanaume mmoja ameshikilia simu kwenye mkono wake wa kulia huku wakielekeza au kueleza jambo fulani kwa mwenzake kwa kupitia simu hiyo.

Wavulana watatu wameketi kwenye dawati huku wamevalia sweta za kijivu, zinazoashiria kuwa ni wanafunzi. Huku aliye upande wa kushoto anazungumza na ambaye ameketi katikati. Huku aliyekaa katikati ameangalia chini kwenye kitabu kirefu.

Watu wawili, wakiwa wamesimama nyuma counter katika kile kinachoonekana kuwa mkahawa au duka la kahawa. Mwanaume aliye katikati amevaa shati ya rangi ya chungwa na aproni nyeusi. Mwanamke amevaa aproni ya rangi ya kahawia nyepesi.

Kijana ambaye ameketi kwenye kiti akitumia kompyuta au laptop huku amevalia shati ya rangi ya njano na ameshikilia penseli mdomoni. Kuna rafu ya mbao yenye mimea ya ndani au ya mapambo ya nyumba na kikombe na kahawa au chai ya mezani karibu na kompyuta.

Mvulana mdogo mwenye mahitaji maalum, ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa anatabasamu usoni. Huku karibu naye kuna mwanamke anaye mwangalia kwa furaha labda ni mwalimu au mlezi wake huku akiwa amevalia shati nyeupe.

Darasa lenye wanafunzi kadhaa walioketi kwenye dawati huku mmoja ameshikilia kalamu kwenye mdomo wake. Amevaa nguo yenye maua. Begi la shule lenye rangi ya waridi liko mbele yake kwenye dawati.

Watu watano wakipika kwa pamoja jikoni huku wamevalia vitenge vya jikoni vilivyo na rangi tofauti tofauti. Mmoja wao amekalia kiti cha magurudumu huku ameshikilia kisu mkononi. Nyuma yao ukututa umepakwa rangi ya nyeupe na Curtain iliyo na rangi nyeupe.

Mwanafunzi msichana ambaye amevalia barakoa iliyo na rangi ya buluu anazungumza na mwalimu wake kwa kutumia ishara, huku ameketi kwenye meza iliyo nyeupe na kitabu mbele yake, wanafunzi wengine wameketi kando yake huku mmoja amevalia shati juu na rangi ya nyekundu.

Watoto watatu wameketi chini kwenye sakafu wanacheza, wawili wakiwa na jinsia ya kike mmoja akiwa na jinsia ya kiume ambaye amevalia shati nyeupe na troza nyekundu, nyele yake pia ikiwa ni nyekundu.

Mwalimu au mzazi pamoja na msichana mdogo wakitumia kompyuta ya mpakato au laptop ,huku wote wawili wakiwa na furaha, na wanatabasamu. Nyuma yao kuna rafu ya mbao iliyopakwa rangi nyeupe, iliyo na vitabu vya kusoma.

Kikao cha watu wanaoshiriki mafunzo huku wawili wamesimama moja akielezea jambo kwa kutumia bodi ya kuandikia au White Board huku wengine wameketi wakimsikiliza kwa makini. Walioketi wamevaa mavazi ya rangi ya bluu na moja yao yuko kwenye kiti cha magurudumu.

Mwanamke amevalia head phones nyeupe huku akitumia kompyuta yake aina ya laptop akiwa amekalia kiti chenye rangi nyeusi. Anatumia mikono yake kufinya vifaa maalum kinachofanana na laptop kinayotumika na watu wenye mahitaji maalum.

Mwanamke na msichana mdogo wakiwa wameketi chini huku mwanamke ana nywele ndefu zilizofungwa mkia. Amevalia fulana ya zambarau isiyokolea na suruali nyeusi.

Mwanaume, ambaye ni daktari, anamsaidia msichana mdogo na masomo yake. Wote wamejikita kwenye dawati huku msichana akiandika au kuchora kwenye daftari lake na mwanaume anayempa maagizo au maelekezo.

Wanawake wawili, mmoja aliyevaa miwani na shati jeusi lisilo na mikono. Amekaa kwenye kiti cha magurudumu huku akiwa ameshika kalamu za rangi nyingi. Mwingine, aliyevaa shati yenye rangi la waridi, ameketi nyuma yake.

Msichana mdogo mwenye nywele za rangi ya kahawia nyekundu akiwa amejikita kwenye kitabu. Msichana huyo amevaa sweta yenye miraba mbalimbali.

Mwanamke ambaye amevalia shati nyeupe anamsaidia mtoto ambaye yuko na mahitaji maalum kuweka kifaa kwenye masikio yake huku mtoto ameshikilia kalamu nyeupe akiwa amevalia shati yenye rangi ya kijani kibichi.

Muktadha wa mkutano au darasa . Mwanamke aliye katikati anazungumza huku mikono yake ikionyesha ishara fulani huku akiwa amekaa mbele ya kompyuta na watu wengine wameketi wakimwangalia yeye.

Kijana mwenye mahitaji maalum ambaye amevalia shati iliyo na rangi ya buluu na nyeupe. Ameshikilia kalamu kwenye mdomo huku akisoma au kuandika kwenye kitabu. Kando yake anaonekana kuwa na rundo kubwa la vitabu au bahasha fulani.

Watoto wawili, mvulana na msichana, wakiwa wameketi kwenye benchi ndefu, ya mbao. Wote wawili wamevalia sare zinazo fanana, zenye rangi ya kijani kibichi. Mvulana huyu anazungumza, huku akitumia mikono yake, kama ishara.

Wanawake wawili jikoni wakiwa wamevalia aproni. Wanajishughulisha na shughuli ya kupika au kuoka. Mmoja anaonekana kumpa mwenzake maelekezo au maagizo ya jinsi ya kuoka keki au ngano.

Mwanamke, anayeonekana kuwa mwalimu au msaidizi anamsaidia mvulana mdogo aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu. Mwanamke amevalia shati jeupe. Mtoto huyu anaonekana kuwa mtoto mwenye mahitaji maalum.

Darasa la kisasa la kujifunzia ,mwalimu anaonekana akisimama mbele ya ubao mweupe akielezea kitu fulani kwa wanafunzi wake. Wanafunzi wanaonekana kuwa wamekaa kwenye madawati huku wakijadiliana na kufuatilia masomo.

Ofisini humu mna watu watatu wawili wakiwa ni wa jinsia ya kiume mmoja akiwa jinsia ya kike. Mmoja amekalia kiti yenye rangi nyekundu iliyochanganywa na nyeusi. Nyuma yao mna mlango ambao haujafungwa vizuri na pembeni mna karatasi iliyobandikwa ukutani.

Mwanamke na mtoto mdogo wa kike wakiwa wamekaa mezani na kushiriki katika gumzo au mchezo. Mwanamke huyo anaongea kwa bidii na kutumia mikono yake kuashiria huku mtoto akimwangalia na kusikiza kwa bidii.

Mwalimu au msaidizi wa elimu anamsaidia mwanafunzi mdogo wa kiume. Wote wawili wamejikita kwenye dawati na mwalimu anamwelekeza au kumfundisha mwanafunzi huyu ambaye ako na mahitaji maalum.

Mtoto mwenye mahitaji maalum ameketi mbele ya kompyuta ya mezani huku akiwa katika chumba cha samani za kisasa labda ofisi au chumba cha kifunzia , huku akiwa amevalia shati yenye mikono mifupi yenye rangi nyeupe .

Mtaalam wa afya au daktari anamchunguza koo la mtoto mdogo wa kike. Mtoto huyo amevaa shati la rangi ya pinki na amefungua mdomo wake kwa upana labda akiwa anafuata masharti na maelekezo kutoka kwa daktari.

Kundi la wanafunzi wakiwemo wasichana na wavulana wameketi chini kwenye sakafu wakisoma. Mwanafunzi mmoja wa kike amevalia miwani ya jua ameketi mbele akitumia kifaa ambacho kinatumiwa na wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Mwalimu na mtoto wanashiriki katika shughuli ya kujifunza kwa kutumia ishara iliyo na maana peace au amani kwa mikono yao. Mwalimu amevalia nguo ya maua na skafu nyeupe.

Watoto wawili wavulana wakicheza kwenye sakafu iliyo na mkeka wa rangi ya buluu na manjano. MMoja ameketi mbele akiegemea chini huku akicheza na mwenzake, mwingine ako nyuma yake ameketi huku pia akicheza akiwa ameshika kitu yenye rangi ya buluu.

Kundi la watu amabao wamesimama kwenye mstari wamesimama mbele ya container liliopakwa rangi kadhaa kama vile nyeupe nyekundu nyeusi na rangi ya kijani kibichi kando ya container kuna afisa wa usalama ambaye amesimama kando ya gari ya kiserekali lililoegezwa chini ya jumba au parking.

Darasa lililo na wanafunzi. Baadhi yao wakiwa wamevalia sweta au fulana zenye rangi nyeusi. Mbele yao kuna meza zilizotegenezwa na mbao na zina rangi nyeupe. Mwalimu amevalia shati lenye rangi nyeupe. Kwenye darasa ukutani kuna bango lililotegenezwa na limewekelewa kompyuta au CPU.

Wafanyikazi watatu ambao wamevalia mask na kofia zenye rangi ya buluu na kabuti nyeupe wamesimama mbele ya mashine inayotengeneza maziwa au kupakia maziwa nyuma yao kuna mlango uliotengenezwa kwa chuma au dirisha iliyo na rangi nyeupe pia.

Wavulana watatu, mmoja akiwa amevalia fulana yenye rangi ya grey , mwingine amevalia fulana yenye shati nyeupe, na mwingine shati iliyo na madoadoa ya blue , ameketi mbele ya meza iliyo na rangi nyeupe, huku kuna mabango ya simu ambayo yametoanishwa, kuashiria kua ni mafundi wa simu.

Jengo lililotengenewzwa kwa bimu za chuma na mabati huku ndani yake kuna majengo ya mawe ambayo hayajakamilika kando yake kuna tanki mbili za maji zilizoandikwa jina ken tank na ni za rangi nyeusi.

Wanawake watatu huku wakiwa wamevalia kabuti za rangi nyeupe na kofia za rangi nyeupe. Wamesimama mbele ya jumba la mabati lililo na rangi ya bluu. Huku kuna banner lililoandikwa ministry of health na matunda kadhaa kando yao.